Hapa naona kituo kikubwa cha umeme chenye majengo na mitambo mingi ya viwandani, kuna minara mirefu ya moshi, matenki ya kuhifadhi na nyaya nyingi za kusambaza umeme. Eneo hili liko karibu na maji, na madhari ya mji inaonekana upande wa kushoto wa picha. Anga ni safi na kuna mawingu machache.

Hapa ninaona jengo refu lenye paa la mabati pengine kiwanda au ghala na nyuma kuna nguzo kubwa za umeme wa msongo mkubwa, ingawa kuna miundo mbinu ya umeme inayoonekana hakuna vifaa vya msingi ya kituo cha kupozea umeme kama transfoma, Switch Gear au nyaya za kuunganisha.

Hiki ni kituo cha umeme ambapo kuna vifaa tofauti na vya aina mbalimbali kama vile transfoma ambayo hubadilisha umeme kwa kiwango cha chini. Pia kuna switch gear inayotumika kudhibiti mtiririko wa umeme. Kuna viunganishi waya vinavyosambaza umeme. Kuna vifaa vya kupimia na kufuatilia umeme.

Hiki ni kituo cha umeme ambacho kina vifaa maalum kama vile transfoma, swichi, nyaya za msongo mkubwa wa umeme na vifaa vya kudhibiti usambazaji wa umeme.

Hiki ni kituo kidogo cha kusambazi umeme na kuta zake zimepakwa rangi nyeupe. Pia mashini hizi zimepangwa kwa mstari na pia ziko katika rangi nyeupe.

Hapa naona mto au kijito kilichochafuliwa na taka ngumu za plastiki. Maji yanaonekana machafu yakionyesha uwepo wa uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na utupaji holela wa taka. Pia kuna daraja la magari juu yake likionyesha eneo lenye shughuli za kibinadamu. Hali hii inaathiri vyanzo vya maji, afya ya binadamu na viumbe hai. Ili kulinda mazingira ni muhimu kuweka mikakati ya usafi, usimamizi wa taka na uhifadhi wa raslimali za maji.

Hapa naona watu wakikusanya na kubeba taka hasa plastiki kwenye lori. Hii inahusiana na uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Ufanisi katika ukusanyaji wa taka kama hizi ni muhimu katika kupunguza uchafuzi wa mazingira na kulinda vyanzo vya maji na mazingira rasilimali nyingine za asili.

Hapa naona mamba wawili wakilala kando ya mto wenye maji ya blue na pwani yenye mchanga na udongo. Mamba hawa ni wanyama wakubwa wenye ngozi ngumu na kijani kahawia. Kando yao kuna ndege mdogo mwenye manyoya meupe na giza. Amesimama pwani karibu na mamba. Mazingira haya yanaonyesha uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili.

Hapa ninaona watu wakisafisha mto uliojaa taka. Wamevaa vizibao vya usalama na wako ndani ya maji wakitumia koleo na mikono kuondoa plastiki na uchafu. Nyuma yao kuna mlima wa taka unaonyesha eneo la kutupa taka. Ni juhudi za kulinda mazingira.

Hapa ninaona bomba kubwa lililowekwa juu ya mfereji wa maji ambayo si safi likishikiliwa na guzo za zege. Pembeni kuna mimea ya kijani na kwa umbali kuna majengo. Huu ni mfumo wa kusafirisha maji ama mafuta labda kwa matumizi ya kilimo au mazingira au mafuta yaliyoelekezwa katika sehemu nyingine.

Hapa naona mtoto wa simba akilishwa kwa chupa na binadamu, jambo linaloashiria juhudi za kuhifadhi wanyama pori. Hii ni sehemu ya shughuli ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili ambapo wanyama walio hatarini hupewa uangalizi maalum ili kuhakikisha maisha yao yanaendelea na mazingira yanabaki salama kwa vizazi vijavyo.

Hapa ninaona picha ya mto mdogo au kijito cha maji kinachotiririka juu ya mawe kama maporomoko madogo ya maji. Pembeni kuna miti na mizizi inayo ning'inia kutoka juu ya mwamba. Pia kuna majani ya kijani na mwangaza wa jua unapenya kupitia matawi ya miti. Maji yanaonekana yakianguka kwa kasi kutoka juu hadi chini, yakipita kwenye miamba yenye alama za rangi ya kijani kutokana na kuota kwa magugu au kuvu za majini. Mazingira haya yanaonekana kuwa sehemu ya asili tulivu na yenye mandhari ya kuvutia ya kiasili.

Hapa naona eneo lenye miti mingi na uoto wa asili pamoja na mto unaopita katikati. Mazingira yanaonekana safi na yenye mimea mingi, jambo linalosaidia kuhifadhi bayoanui na kuzuia mmomonyoko wa udongo. Hii ni mfano wa kuhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za maji, ambapo miti na vichaka vinasaidia kulinda kingo za mito na kuhifadhi maji safi.

Hapa naona mamba wawili waliolala kwenye utulivu wakishikilia nafasi karibu na chanzo kidogo cha maji. Mamba hao ni wakubwa na wana ngozi ngumu yenye rangi ya kijivu yenye mchanganyiko wa rangi za kijani na kahawia. Wame wameegeshwa kwenye jiwe na udongo kwenye wenye mawe madogo. Mazingira haya yanaonekana kuwa ni sehemu ya asili ambapo mamba hao wanaweza kupumzika na kulinda eneo lao.

Hapa naona misitu yenye miti mingi ya kijani na barabara ya udongo katikati. Kuna watu wanaotembea ndani ya msitu huu, huenda ni wageni au watalii. Eneo hili linaonekana kuwa la hifadhi ya mazingira au bustani ya taifa. Mandhari ni tulivu ikiashiria uhifadhi wa maliasili na mazingira.

Hapa naona chui mwenye hasira, akiwa katika mazingira ya nyasi ndefu ambayo yanaonyesha eneo la pori, au mbuga la wanyama. Hifadhi ya mazingira kama haya ni muhimu kwa uhifadhi wa wanyama pori na rasilimali za asili.

Hapa naona kundi la wanafunzi wakiwa wamesimama nje kwenye uwanja wa shule wakiwa wamezunguka mimea inayopandwa. Wanafunzi wanavaa sare za shule na baadhi yao wameshika mimea kwenye mifuko ya plastiki. Kuna mtu mmoja mkubwa anayeonekana kuwa mwalimu au kiongozi anayewaelekeza au kuwafundisha kuhusu mimea hiyo. Nyuma kuna majengo ya shule yenye paa la mabati. Sehemu hii inaonyesha shughuli za kuhifadhi mazingira na usimamizi wa rasilimali asili.

Huyu ni twiga. aliye katika hifadhi ya wanyamapori, ambapo kuna uwoto wa kijani namiti mirefu inayomzunguka twiga huyu. Pia kuna sehemu ya kunywea maji kwa ajili ya twiga.

Hili ni maabara la kisayansi ambapo kuna wafanyikazi watatu. Wafanyikazi wawili wao ni wanaume na pia mfanyikazi mmoja ni mwanamke ambapo mfanyikazi mmoja anaonekana akiwa ameshikilia chupa.

Hapa, wanafunzi wanne wanaonekana wakiwa wameketi kwa mstari mmoja, ambapo, wanafunzi wawili, wanaonekana wakitazama tarakilishi, katika somo la teknolojia. Pia, mwalimu wao anaonekana akiangalia, masomo yao ambapo, masomo ambayo, wanaonekana wakiyasoma.

Hili ni bunga la wanyama ambapo kuna gari linaloonekana likipita, ambapo pia kuna tembo wanne wengi sana wanaoonekana. Kati ya tembo hao kuna watoto wawili wa tembo wanaoonekana wakitembea. Pia kuna nyasi inayoonekana pia.

Huyu ni kifaru anayewakimbiza walinzi wa hifadhi ya wanyamapori. Kifaru huyu amefungwa na kipande cha kitambaa mbele ya uso wake kwa sababu inaonekana ako na jeraha pia.

Huu ni mfumo wa usambazaji wa maji kwa kutumia mabomba ya chuma ambayo yanaonekana kuanzia eneo moja hadi jingine pengine kutoka chanzo cha maji hadi walengwa.

Huyu ni tembo anayepewa maziwa na mlezi wake. Tembo huyu yuo katika hifadhi au kituo cha malezi cha wanyama pori. Mlezi wake anaonekana akimpatia maziwa.

Kuna gunia lililojaa takataka ambalo linapimwa uzito. Pia, kuna rundo la takataka nyuma ya gunia hilo. Eneo hilo limezingirwa na mabati.

Kuna ndege mwenye rangi ya kuvutia akiwa amekaa juu la tawi la mti mwenye miba midogo ya kijani. Ndege huyo ana rangi ya manjano nyeusi na kahawa na anaonekana kuwa makini akielekeza kichwa chake chini kana kwamba anatafuta chakula.

Kuna wafanyikazi kadhaa waliovaa jackets za reflector . Wafanyikazi hao wanaonekana wakichimba ardhi, kila mmoja akielekea sehemu tofauti tofauti.

Kuna makazi yaliyojaa taka taka ya aina mbali mbali kama vile plastiki na karatasi zilizotupwa kiholela. Taka zimeenea kwenye ardhi na kuna maji yanayotiririka katikati ya hizo. Pia kuna nguruwe wanaozunguka na kula ndani ya taka hizo.

Hapa naona bango la biashara lenye mabango mengi ya matangazo. Kuna magari yameegeshwa mbele yakiwemo magari ya usafiri wa uma. Magari yana mabango juu yanayoashiria sehemu ambayo magari haya yanaenda ama yanapepea. Pia kuna milango na maduka ya kibiasha chini ya hengo. Eneo linaonekana kuwa na shughuli nyinyi.

Hapa naona basi ndogo la umma likiwa kwenye barabara ya jiji. Gari hili limepambwa kwa rangi angavu na maandishi ya kuvutia, jambo linalovutia abiria hasa vijana. Basi hili linaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usafiri wa umma wa mjini linalorahisisha usafiri wa kila siku wa wakaazi wa mji.

Hapa naona mabasi ya abiria yakiwa yamesimama kando ya barabara katikati ya jiji. Kuna watu wanatembea barabarani na wengine wakielekea kwenye magari. Majengo marefu yamezunguka eneo hilo na miti michache inaonekana pembezoni.

Hapa naona basi dogo la abiria, aina ya matatu ambalo limesimama kwenye kituo cha usafiri mjini. Kuna mtu anafungua mlango wa mbele, na watu wengine wanakaribia kuingia. Hii inaonyesha huduma za usafiri wa umma katika mji au jiji.

Hapa naona barabara kuu yenye daraja ambapo magari ya usafiri wa umma kama matatu na mabasi pamoja na magari binafsi yanapita kwa kasi. Barabara hii ina njia mbili, moja ya juu na nyingine ya chini. Katika upande wa juu kuna msafara wa magari ukielekea mbele ukiwemo lori, gari la umma na magari madogo. Upande wa chini kuna waenda kwa miguu wakitembea pembeni ya barabara. Mandhari hii inaonyesha matumizi ya miundombinu ya kisasa ya usafiri wa umma ambayo hurahisisha safari za abiria mijini na kuimarisha ufanisi wa usafirishaji katika maeneo yenye shughuli nyingi.

Hapa naona barabara yenye shughuli nyingi za usafiri wa umma. Kuna msongamano wa magari ikiwemo pamoja na mabasi madogo ya abiria, magari ya binafsi, malori na magari ya usafirishaji wa mizigo. Upande wa kushoto wa barabara kuna watu wanatembea kwa miguu na baadhi yao wanaonekana wakivuka barabara. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingi pamoja na majengo ya ghorofa. Hii ni ishara kuwa eneo hili ni la mji au jiji lenye shughuli nyingi. Hali hii inaonyesha changamoto za msongamano wa magari katika maeneo yenye shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi.

Hapa naona picha ya barabara yenye shughuli za usafiri wa umma. Kuna magari mbalimbali, ikiwa ni pamoja na daladala mbili zilizopachikwa rangi za tofauti na maelezo, pamoja na gari kubwa la rangi ya fedha. Pia kuna watu wawili wa usalama wa trafiki waliovaa viatu vyenye rangi ya manjano na mavazi rasmi ya magari ya trafiki. Wanaongoza usafiri kwenye barabara. Pia kuna abiria waliokusanyika pembeni wakisubiri au kuangalia usafiri.

Hapa ninaona barabara kubwa ya mji yenye magari yanayosafiri kwa pande zote mbili. Kuna uzio wa katikati unaotenganishwa njia za magari. Pembeni kuna majengo marefu na mabango ya matangazo. Mazingira yanaonyesha ni eneo la mjini yenye shughuli nyingi na maeneo ya miundo mbinu.

Hapa naona basi ilio kituo cha abiria, likiwa lime egeshwa na abiria waki tembea karibu nalo. Hii ni sehemu ya usafiri wa umma ambapo watu hutumia mabasi kama njia ya usafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa gharama nafuu.

Tunaona maeneo ya kituo cha basi ambapo matatu za kulelekea Nakuru zimepakiwa. Kuna bango linaloonyesha nauli ya mia tano na majina ya huduma za usafiri yameandikwa kwenye magari. Eneo linaonekana lenye shughuli nyingi na watu wakiwa wanatembea kwenye barabara.

Hapa naona basi la umma la rangi ya samawati likiwa limesimama kando ya barabara. Linaashiria kwamba linangoja abiria waingie kwa sababu lina mabango ya bei na nambari za magari. Hiii inaonekana kuwa ni huduma ya usafiri wa umma mjini...

Hapa naona daraja ndogo la barabara lililoandikwa juu yake usizidishe mwendo. Pembeni kuna magari na pia kuna watu wawili wamesimama upande wa kulia karibu na matatu. Ukuta wa daraja kuna nebo ya mamlaka ya barabara kuu ya Kenya na miti na mimea pembeni ya daraja.

Hapa ni barabara yenye magari mengi, ikiwa ni sehemu ya usafiri wa umma. Kuna matatu za rangi nzuri zikienda kwenye njia ya kuelekea mbele na abiria wanatembea kwenye kando ya barabara. Eneo linaonekana kuwa na shughuli nyingi na mandhari ya jiji.

Hapa naona watu wamesimama kando kando ya barabara wakisubiri usafiri wa umma. Barabara ni pana na safi na kuna alama za barabarani zinazoonyesha sehemu ya magari na watembea kwa minguu. Baadhi ya watu wanasafiri kwa minguu huku wengine wakisubiri magari ya umma kama vile matatu au basi. Hii inaonyesha jinsi usafiri wa umma unavyotegemewa na watu wengi katika maisha ya kila siku hasa mjini.

Naona basi la umma aina ya matatu ambayo limeegeshwa katika kituo cha kusubiri abiria katikati ya jiji. Gari hilo lina rangi nyekundu na michoro ya kuvutia likiwemo picha kubwa ya simba nyuma na maandishi ya kuvutia ubavuni. Kuna watu wanaopanda na kushuka huku wengine wakisubiri huduma. Pembeni kuna jengo la benki na majengo marefu ya kibiashara. Hali hii inaonyesha mfumo wa usafiri wa umma unaotegemewa na wakaaji wa mji kwa ajili ya usafiri kuenda kazini, nyumbani au sehemu nyinginezo.

Hili ni bustani la magari ambapo kuna abiria wanayoonekana wakiingia gari, pia kuna wapita njia ambao wanaonekana wakipita. Pia, kuna watu wawili walioketi chini. Pia, kuna mmoja aliyevaa reflector na aliyeshika bango katika bustani hilo.

Kuna mabasi mengi ya SACCO tofauti yakiwa katika mwendo barabarani. Pia kuna wapita njia wanaonekana wakivuka barabara. Pia kuna majengo marefu yanaonekana kando kando mwa barabara.

Hili ni barabara kuu ambapo kuna magari tofauti yanayosafiria barabarani hii kama vile magari ya usafiri wa umma na magari ya usafiri wa kibinafsi. Pia kando na barabara hiyo kuna mpita njia anaonekana aliyebeba toro akisukuma.

Hili ni bustani la magari ambapo kuna mabasi mawili ya Metro Trans, yanayoonekana katika bustani hili, pia katikati mwa barabara hii, katika magari haya, kuna watu wawili, wanawake wanaonekana wakitembea, pia kando kuna mzee anayetembea aliyevaa shati ya samawati anaonekana pia.

Hili ni basi lililosimama katika kituo cha pakia na kushusha abiria. Kuna bango kubwa la matangazo karibu na mlango wa kuingia ndani ya basi hilo. Pia upande wa nyuma wa basi, kuna watu wawili waliosimama kando la basi hilo.

Hili ni barabara kuu ambapo kuna aina ya magari tofauti tofauti yanayoonekana yakipita katika barabara hii pia kuna abiria wanaonekana wakivuka barabara, na pia kuna magari kama vile mabasi na pia magari ya uabiri ya ubinafsi.

Kuna mabasi ya aina tofauti tofauti yanayoonekana katika bustani hilo. Pia kuna watu wanaonekana wakipita kando na basi hilo. Mabasi haya yanayopakia abiria katika bustani.

Kuna basi katika steji na pia kuna abiria mbele ya basi. Mtu mmoja anaonekana akiwa amevaa koti la reflector la nusu. Pia, kuna bao kando ya basi hilo.

Kuna basi katika stegi, kuna mtu mmoja aliyeketi mbele ya basi kuna mtu nyumba aliyevaa reflekta pi kuna abiria waaoonekana wakiwa wamesimama kando ya basi.

Kuna mabasi matatu yaliyoko barabarani. Pia, kuna wapita njia ambao wanaonekana katika barabara hiyo. Pia, upande wa kulia kuna majumba mawili ambayo yanaonekana.

Kuna gari dogo la mizigo lipo stendi. Pia, kuna mabango mawili mbele ya gari hilo. Mna bango jingine juu ya gari. Kuna wapita njia kando la gari hilo pia.

Huu ni mfumo wa usafiri wa umma wenye magari mbali mbali yanayosafiri kwenda na kurudi kutoka barabara kuu yenye shughuli nyingi. Kuna gari za ubebaji wa binafsi na kuna gari za ubebaji wa umma.

Hapa naona maeneo yaliyojaa taka ikiwa ni ishara ya changamoto katika usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Hali hii inaonyesha kutokuwepo kwa mfumo bora wa usimamizi wa mazingira ambapo taka zinakusanywa ovyo na inaweza kuwa na madhara kwa afya ya jamii na mazingira. Hii ni changamoto kubwa katika maeneo mengi hasa mijini ambayo inahitaji uvumbuzi wa haraka kuhusu uchafu na usimamizi wa rasilimali.

Eneo limejaa taka mbali mbali kama plastiki karatasi nguo zilizotupwa na mabaki ya chakula. Taka hizi hii zimetapakaaa kwenye ardhi karibu na ukuta wa mawe na hakuna daliri ya uwepo kwa mfano wa ukusanyaji au usimamizi wa taka. Hali hii naonyeshe changamotoka katika usumamizi wa taka ngumu. Jambo ambalo linaweza kuadhiri afya ya jamii na mazingira kwa jumla. Mandhari hii inaangukia kwenye huduma za usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Ambapo kuna umuhimu wa kuweka mikakati bora ya ukusanyaji na utupaji salama na urejeleaji wa taka.

Hapa naona mabomba makubwa ya kijani yakiwa yamewekwa kwa mteremko mkali katikati ya msitu. Mabomba haya yanaonekana kusafirisha maji kutoka juu ya mlima kwenda chini. Mazingira yamezungukwa na miti mingi ya kijani.

Hapa naona chemchemi ya maji ikiwa katikati ya mji. Hii ni sehemu ya huduma za usambazaji wa maji katika maeneo ya mjini ambapo maji hutiririka kama mapambo na wakati mwingine ikitumika kwa matumizi ya jamii. Usimamizi wa chemchemi kama hizi unahitaji miundombinu bora ya maji safi na mifereji ya taka.

Hapa naona bomba la maji jikoni likitiririsha maji kwenye sinki nyeusi. Pembeni kuna chupa ya gilasi yenye maua na vitu vingine vya jikoni vikiwa juu ya kaunta. Dirisha kubwa liko karibu na bomba likileta mwangaza wa asili.

Hapa naona wafanyikazi wa ujenzi wakifunga bomba kubwa kwenye reli. Kuna mashine nzito zinazotumika kuinua na kusogeza mabomba haya. Wafanyikazi wamevaa mavazi ya usalama na kofia. Hili linaonekana kuwa zoezi la kusambaza maji au kusimika mabomba ya maji taka, ikiwa sehemu ya usimamizi wa usambazaji wa maji na taka.

Kuna rundo la takataka kwenye lori la serikali lililosimama. Pia kuna mwanaume anayetembea kando ya lori hilo na mwendesha baiskeli anayeonekana akipita kwa mwendo wa kasi akiwa juu ya baiskeli lake.

Kuna jumba lililojengwa kwa kutumia mabati mbele ya jumba hilo kuna maji yanayotiririka chini. Pia mbele ya jumba hilo hilo kuna pikipiki lililosimamishwa hapo mbele. Pia kando na pikipiki kuna watu watatu wanaoonekana wakitembea wapita njia.

Hili ni kampuni la utengenezaji bidhaa ambapo kuna mashine za chuma zinavyoonekana. Katika paipu za mashine hizo ziko katika rangi ya samawati. Pia kuna paipu inayoonekana ya rangi ya bluu.

Kuna rundo la takataka lililo tapakaa kwa wingi pia kuna uoto unao onekana na miti pia kuna nyumba nyingi zinazoonekana kwa idadi kubwa.